Dawa ya wanyama kama vile ng'ombe, kondoo, mbuzi na kuku ikiwa imehifadhiwa vizuri kwenye kikopo kidogo cha plastiki, ili zisiweze kuharibika pembeni kukiwa na dawa hiyo iliyohifadhiwa katika kipakiti cha plastiki, na maelekezo yametolewa ya namna ya utumiaji.

Dawa ya mbwa ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, nje kukiwa na jina la dawa hiyo pamoja na maelekezo ya namna ya utumiaji.

Dawa za wanyama wa kufugwa ikiwa ni pamoja na ng'ombe, kondoo na mbuzi zinazotumika kuua vijidudu, ambavyo huishi katika ngozi au manyoya ikiwa imehifadhiwa katika chupa ya plastiki.

Mdada aliesuka nywele ndefu hadi mgongoni akiwa ndani ya duka kubwa, linalouza bidhaa mbalimbali au dawa kwaajili ya mifugo na mimea, zilizohifadhiwa vizuri katika pakiti na makopo ya plastiki na kuhifadhiwa katika rafu zilizoegemezwa ukutani.

Dawa kwa ajili ya wanyama, zinazotumia kuuwa vijidudu, ambavyo huishi katika ngozi au manyoa ya mifugo, kama ng'ombe, kondoo, mbwa na kadhalika.

Duka la kisasa linalouza dawa la mazao pamoja na mifugo zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika chupa za plastiki ili zisiweze kuharibika, na kupangiliwa katika rafu za mbao pamoja na vioo zikiwa zimepangwa ukutani.

Dawa za mimea pamoja na mifugo zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika chupa za plastiki na kuwekwa juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao, pamoja na chupa za maji safi kwa ajili ya kunywa. Pembeni kukiwa na viti viwili vya kukalia.

Dawa za mifugo pamoja na mimea, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika makopo ya plastiki, na maboksi ya karatasi na kupangiliwa katika rafu za mbao zilizopo ukutani.

Dawa ya wanyama inayotumika kuua vijjidudu vidogo vinavyoishi katika ngozi au manyoya ya ng'ombe, ikiwa imehifadhiwa kwenye chupa ndogo ya plastiki ya rangi nyeupe.

Mteja akiwa katika manunuzi ya dawa za mifugo pamoja na kilimo kwenye duka kubwa likiwa na dawa hizo zilizohifadhiwa katika chupa refu za plastiki.

Dawa za wanyama ambao ni mbwa pamoja na paka, zinazowasaidia katika matibabu ya miunganiko ya mifupa na urahisi wa kutembea, zikiwa zimehifadhiwa katika boksi lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu.

Viroba au vifurushi vya rangi nyeupe, ambavyo hutumika kuhifadhia dawa za mifugo au wanyama zikiwa zinabebwaa kupitia mashine ndogo ambayo huendeshwa na dereva.

Dawa za wanyama; ambaye ni ng'ombe pamoja na kondoo, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika chupa ndogo pamoja na boksi lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, ikiwa na maelekezo ya namna ya utumiaji pamoja na ujazo wa dawa hiyo.

Dawa ya mifugo ya ng'ombe iliyohifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, kukiwa na matangazo au maandishi ya jina la dawa hiyo, picha ya mnyama ng'ombe pamoja na maelekezo ya namna ya kutumia.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na dawa za mifugo pamoja na mazao, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika makopo ya plastiki na makopa ya chuma, na kupakiliwa katika rafu zilizopo ukutani.

Dawa za vidonge vya mbwa pekee zikiwa zimehifadhiwa vizuri, pembeni kukiwa na boksi linaloonesha jina, picha, pamoja na matumizi ya dawa hio.

Dawa inayotumika kuuwa vijidudu vidogo kwa wanyama wanaofugwa Kama vile ng'ombe, kondoo, mbuzi na kadhalika ikiwa imehifadhiwa katika kikopo kidogo cha rangi nyeupe kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki.

Kundi la watu wakiwa katika shughuli ya kupangilia vizuri viazi katika magunia na kuyafunga vizuri kwa kushonea kamba kwa juu, kuyapakia katika gari kubwa ili kupelekqa sokoni kwa ajili ya mauzo au biashara.

Kijana wa kiume akiwa katika zoezi la uvunaji wa tunda la nanasi, akiikata kutoka katika mashamba, na kuipangilia katika makreti ya rangi ya bluu pamoja na nyeusi, tayari kwa kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo au biashara.

Ulimaji wa zao la biashara ambazo ni nyanya, zilizositawi kutoka katika miche mirefu iliyofungwa katika nguzo. Nyanya hizo zikiwa na rangi ya kijani kumaanisha hazijaiva, pamoja na rangi nyekundu kumaanisha zimeiva.

Wakulima wa jinsia na rika tofauti wakiwa katika mazingira ya shamba, wakikwanyua mahindi kutoka katika mimea na kuipangilia katika magunia kwaajili ya kwenda kuiuza masokoni.

Ulimaji wa vitunguu maji kwa ajili ya biashara vikiwa vimeota mizizi ikishikamana na ardhi, huku kukiwa na mimea iliyochepua na kutokeza juu ya ardhi.

Kundi la wakulima wakiwa shambani wakiandaa zao la vitunguu kwa ajili ya mauzo, kwa kukata mimea ambayo huota kutoka katika kitunguu na kuiweka katika mwanga wa jua ikaushwe, tayari kwa kupelekwa masokoni kuuzwa.

Matunda yatokanayo na zao la kahawa yakiwa yamemwagwa juu ya meza huku watu wakiwa wanafanya jitihada za kuokota au kuchagua matunda mazuri na kuyahifadhi katika ndoo.

Mkulima akiwa katika mazingira ya shamba, akichagua nyanya zilizoiva za rangi nyekundu, na kuzihifadhi katika kreti, huku akiacha nyanya ambazo hazijaiva za rangi ya kijani, katika mimea iliyostawi vizuri.

Bustani ndogo na nzuri yenye bidhaa mbalimbali zinazotumika kwa ajili ya biashara, kama vile nyanya pamoja na mboga za majani; zilizostawi vizuri.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa katika bustani ndogo akipanda zao la mgomba, ili kupata ndizi ambazo hutumika kama zao la biashara au kwa ajili ya chakula.

Zao la biashara ya mihogo ikiwa imepangiliwa katika magunia na kuwekwa katika makundi, tayari kwa usafirishaji wa kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima waliovaa sare zinazofanana, wakiwa wanachuma matunda kutoka katika mti wa rangi ya kijani na kuhifadhi katika makreti ya rangi ya njano tayari kwa kupeleka sokoni kwa uuzaji.

Wakulima wawili wakiwa wamechuchumaa katika mazingira ya shamba, kukiwa na mimea mirefu inayotoa zao la nyanya za rangi ya kijani ,kumaanisha kuwa bado haijaiva kwa ajili ya matumizi mengine.

Mazao kwa ajili ya biashara yakiwa yamestawi vizuri shambani, katika mistari iliyonyooka kukiwa na mipira ya maji ambayo husaidia katika umwagiliaji wa mazao haya.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya shamba wakifanya shughuli ya uvunaji wa zao la mahindi na kuyahifadhi katika magunia kwa ajili ya mauzo ya masokoni .

Zao la vitunguu maji vikiwa bado vipo shambani, pamoja na majani marefu, vikipakizwa katika gari kwa ajili ya usafirishwaji, wa kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Uvunaji wa zao la biashara ambalo ni viazi, vilivyochimbuliwa kutoka katila ardhi na kuhifadhiwa katika makundi makundi madogo, ikiwa tayari kwa usafirishaji wa kwenda masokoni kwaajili ya biashara.

Mkulima akiwa yupo katika mazingira yenye miti mingi ya mikahawa, iliyzalisha matunda ya rangi ya kijani pamoja na mekundu akiwa makini katika kuchuma matunda ya zai hilo kwaajili ya biashara.

Mti mrefu na wa kijani unastawi vizuri ambao unatoa zao la maparachichi, yakiwa yamepangiliwa vizuri katika makreti ya rangi ya njano tayari kwa ajili ya mauzo au biashara.

Mazao ya aina mbalimbali yaliyochumwa kutoka shambani, yakiwa yamewekwa katika mkokoteni wa kusukuma wenye tairi dogo kwa mbele, vikiwa tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Vijana wawili waliovaa makoti ya kijani yenye urefu unaofika magotini, wakishikilia panga kwa ajili ya kukatia mikungu ya ndizi na kuipangilia katika makundi, tayari kwa usafirishaji wa kupeleka masokoni kwa ajili ya biashara.

Ulimaji wa miti ya mipapai iliyostawi katika mstari ulionyooka, yenye matawi machache kwa juu pamoja na makundi ya mapapai mengi ya rangi ya kijani, kumaanisha kuwa bado haijaiva vizuri.

Migomba mirefu iliyojikusanya mahali pamoja, ikiwa na nguzo nene zilizoegamiza, ili zisiweze kuanguka zikiwa na mikungu ya ndizi zilizokomaa tayari kwa mauzo ya biashara sokoni.

Migomba ikiwa imestawi vizuri katika eneo moja. Ikiwa na mikungu iliyotoa ndizi zilizokomaa na kufunikwa na mifuko ya plastiki, ilikuzuia ndege au wanyama wengineo kuweza kuharibu mazao hayo kwa ajili ya biashara.

Zao la vitunguu maji kwa ajili ya biashara, vikiwa vimestawi vizuri shambani, vikiwa na mimea ya kijani, iliyoota na mizizi, ikishikilia katika ardhi pamoja na bomba refu lenye vitobo ambavyo hudondosha matone ya maji.

Kijana wa kiume akiwa katika mazingira ya shamba yenye miti mirefu ya kahawa, akiwa makini katika kuchuma mbegu za kahawa za rangi nyekundu, ikimaanisha zimeiva na za rangi ya kijani kumaanisha hazijaiva.

Wakulima wawili wa kike wakiwa wapo shambani, wakizingirwa na miti ya mikahawa, yenye matunda ya rangi ya kijani pamoja na nyekundu, wakichuma kwa makini tunda hilo, kwa ajili ya zao la biashara.

Vijana wawili wa kike na wa kiume wakiwa wapo kwenye mazingira ya shamba lenye miche mirefu iliyoota inayotoa zao la nyanya zikiwa na rangi nyekundu, kumaanisha zimeiva na kijani Kumaanisha hazija iva Zao hili hutumika kwa ajili ya mauzo ya biashara.

Mfanyabiashara aliyevaa kofia kichwani, pamoja na mabuti mguuni, akiwa amebeba mkungu wa ndizi, akiuhifadhi katika kundi moja kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya shambani, wakifanya zoezi la umenyaji wa maganda kutoka katika mahindi na kuyahifadhi katika jua, ili yaweze kukauka katika shughuli za uandaaji wa kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijana wa kiume, akiwa katika mazingira ya shamba, akibeba tunda ambalo ni tikiti maji kwa ajili ya mauzo, mengine yakiwa yameshavunwa na kuwekwa chini tayari kwa kupelekwa sokoni ili kufanyiwa biashara.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya shamba kubwa, pembezoni kukiwa na barabara ndefu ya vumbi pamoja na makreti yaliyojaa nyanya kwa ajili ya biashara.

Wakulima wakiwa shambani katika juhudi za kuvuna wa viazi vitamu na kuvihifadhi katika makundi makubwa, tayari kwa kupelekwa masokoni vikifanyiwa biashara ya mauzo.

Wakulima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa katika zoezi la uvunjai wa viazi, wakivichimba na kuvihifadhi katika makundi tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Bibi akiwa yupo katika mazingira ya shambani, akizingirwa na mimea ya zao la kahawa, lenye matunda mekundu pamoja na ya kijani, akiwa anayachuma kwa uangalifu na kuhifadhi, katika kikopo kidogo alichoshika mkononi.

Kundi la watu wa rika tofauti wakiwa wapo shambani wakikwanyuwa mahindi kutoka katika mimea na kumenya na kuhifadhi katika makapu madogo, tayari kwa kwenda kuuzwa masokoni.

Matunda ya biashara ambayo ni mananasi, yakiwa yamestawi vizuri katika shamba kubwa, ikiwa na majani ya rangi ya kijani, tayari kwa mauzo au kwa ajili ya kula.

Mkulima akiwa amesimama pembeni ya zao la mahindi, yakiwa yameanikwa juu ya turubai, ili yaweze kupigwa na jua na kuandaliwa kwa ajili ya kuuzwa masokoni.

Wakulia wa umri na jinsia tofauti wakiwa katika shughuli za uvunaji wa maparachichi, wakiyapangilia katika makreti ya rangi bluu tayari kwa uuzaji.

Mkulima akiwa anachuma mboga za majani kutoka katika vifurushi vidogo vyenye rangi nyeusi na nyeupe vyenye udongo wenye rutuba ambao mimea hiyo imestawi.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya shambani, wakifanya shughuli ya uvunaji, wa zao la mahindi yaliyokomaa vizuri, kwa kuyakata na kuyahifadhi chini, katika mpangilio wa makundi makundi.

Wakulima wakiwa katika shughuli za ukaguzi na umwagiliaji wa mazao, yaliyoota kutoka katika viifurushi vidogovidogo vyenye udongo, vilivyo ndani ya eneo kubwa lililozungushiwa uzio wa wavu, ili kuzuia vijidudu au wanyama kuharibu mazao hayo.

Wakulima wawili wakiwa ndani ya eneo kubwa lililozungushiwa uzio wa wavu, wakikagua mazao mbalimbali pamoja na mboga zilizoota kutoka katika vifurushi vya rangi nyeupe vilivyo na udongo wenye rutuba au samadi.

Wakulima wawili wakiwa katika shughuli ya uvunaji wa viazi vitamu, wakivichimbua chini na kuvihifadhi katika makreti ya rangi za aina mbalimbali; vikiwa tayari kwa ajili ya mauzo.

Ulimaji wa mazao mbalimbali kwa kutumia ndoo za plastiki, za rangi nyeusi zilizo na udongo wenye rutuba, ambapo hutoa miche midogo ya mazao tayari kwa kwenda kupandwa mashambani.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uandaaji wa mashamba kwa ajili ya kilimo, yenye matairi madogo, na chuma kilichochongoka kwa mbele, kinachotumika kutifua ardhi au udongo.

Mashine ya kisasa inayosukumwa kwa mkono, yenye mapanga yaliyochongoka, yanayotumika kutifua ardhi, kwa ajili ya maandalizi ya kupanda mazao katika mashamba.

Mashine ya kisasa kwa ajili ya kulimia iitwayo trekta, yenye matairi mapana nyuma na mbele madogo ikiwa na chuma kizito kilichofungwa nyuma chenye mapanga yanayotumika kutifua udongo ili kurahisisha upandaji wa mazao.

Mashine ya kisasa inayotumika katika ulimaji iitwayo trekta, ikiwa iko shambani, ina matairi mapana ya nyuma na ya mbele madogo, yenye chuma kizito kwa nyuma au majembe ambayo hutumika kutifua ardhi kwa ajili ya uandaaji wa mashamba kwa ajili ya kilimo.

Mashine ya kisasa yenye matairi madogo mawili, ambayo huendeshwa kwa kusukumwa yenye mapanga makali, yanayotumika kukata nyasi ndefu ikiwa ni katika jitihada za kuandaa mashamba kwa ajili ya kilimo.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uuandaaji wa mashamba kwa ajili ya kilimo, yenye injini inayotumia mafuta na kusukumwa na mikono miwili, pamoja na vyuma vyenye mapanga au ncha kali ambavyo vimefungwa kwambele, vyenye matumizi ya ya kutifua udongo au ardhi.

Mashine za kisasa ambazo hutumika katika ukuzaji wa mazao, ikiwa inadhibiti mwanga unaopatikana, au dawa zinazohitajika au virutubisho ambavyo ni muhimu katika mimea hiyo.

Mashine ya kisasa inayosukumwa kwa mikono yenye matairi madogo, injini inayotumia mafuta ikiwa na chuma kilichochongeka kwa ajili ya kutifua udongo au ardhi katika jitihada za kuandaa mashamba kwa ajili ya kilimo.

Chombo cha kisasa, chenye matairi mapana kinatumika katika uvunaji, ambapo kina chuma kizito kilichofungwa kwa nyuma, chenye mapanga makali ambayo, yanakata mazao.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uvunaji wa mazao kama vile mpunga, kwa kukatwa vichwa vyenye mpunga na kuchukua majani kuyaviringisha, na kuyahifadhi katika makundumakundi.

Mashine ya kisasa inayosukumwa kwa kutumia mikono, yenye mapanga ya chuma makali, ambayo hutumika katika kutifua ardhi au udongo katika sehemu ngumu kwa ajili ya uandaaji wa kilimo.

Mashine ya kisasa ya rangi ya njano yenye matairi manne, inayosukumwa kwa mikono, yenye mapanga makali yaliyofungwa kwa mbele ambayo hukata nyasi refu, kwa ajili ya uandaaji wa mashamba ya kilimo.

Mashine ya kisasa inayotumia injini pamoja na mafuta, ikiwa katika shughuli ya ushimbaji wa shimo katika mashamba kwa ajili ya kupanda mazao mbalimbali.

Ufugaji wa kisasa wa samaki wa aina mbalimbali, unaofanyika katika visima vilivyotengenezwa vikiwa na maji masafi, pembezoni kukiwa na uzio uliotengenezwa kwa kutumia wavu.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali, waliopo katika dimbwi la maji masafi, kukiwa na mauwa yaliyoota pembezoni, pamoja na wanyama wengine kama vile kobe pamoja na ndege wakinywa maji hayo.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali katika bwawa kubwa lililochimbwa katika maeneo ya shamba, na kujazwa maji safi likiwa limefunikwa sehemu ya juu kwa kutumia nyavu.

Bidhaa mbalimbali zitokanazo na mazao ya shambani zinazotumika kama chakula, ikiwa zimepangwa katika vifurushi vidogo, ikiwa ni pamoja na maharage, karanga, ufuta, mchele na kadhalika.

Vyakula vitokanavyo na mazao ya shambani, vikiwa vimepangiliwa katika vifurushi vidogo kwa ajili ya mauzo, ikiwa ni pamoja na: maharage, mahindi, karanga, mchele na kadhalika.

Watu wakiwa katika shughuli ya ukaguzi na umwagiliaji wa miche ya miti midogo, ambayo imeota katika plastiki nyeusi na kupangiliwa katika makundi ya miti ya aina moja, tayari kwa uuzaji na kwenda kuoteshwa.

Bwana misitu akiwa anatoa elimu ya utunzaji wa miti, kwa watu mbalimbali waliomzunguka, katika bustani ndogo iliyo na miche midogo ya miti, ndani ya mifuko meusi yenye udongo.

Miti iliyostawi katika miche midogo, na kupangiliwa katika makundi ya mistari ya aina moja, ikiwa tayari kwenda kuuzwa na kupandwa sehemu mbalimbali.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na yakiume wakiwa kwenye shughuli ya uandaaji wa miche ya miti midogo kwa kuimwagilia maji miti hiyo imehifadhiwa katika vikaratasi vya rangi nyeusi vya plastiki.

Mbwa wa rangi nyeusi, akiwa amesimama katikati ya barabara ya vumbi, pembezoni kukiwa na miti mirefu iliyostawi vizuri, kumaanisha ni mazingira ya msituni.

Bwana msitu akiwa yupo katika mazingira ya msituni, ikionekana mti mkubwa umekatwa na yeye ameshikilia mche wa mti mdogo tayari kwa kuupanda, akitekeleza sera ya "Kata mti, Panda mti".

Mazingira mazuri yamisitu iliyo na miti mirefu inayotoa kivuli kizuri, kukiwa na mfereji unaotiririsha maji safi taratibu kutoka sehemu za juu kuja sehemu za chini.

Msanii akipunga mkono kutoka ndani ya pango kubwa, ambalo lipo ndani ya msitu wenye daraja la mbao lililotengenezwa kwa ajili ya kuvuka upande wa pili.

Msitu wenye miti mirefu pamoja na vichaka, ukiwa na barabara ya vumbi yenye alama iliyochorwa kwa rangi nyeupe, ikiwa na mshale kwa mbele ikionesha kuna mkunjo mahali hapo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani, inayostawi katika matundu ya bomba jeupe ambalo, uhifadhi maji yanayosaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani, unaochipua miche kutoka katika matundu ya mabomba marefu, ambayo huhifadhi maji yanayosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani aina ya chainizi inayoota kutoka katika matundu ya mabomba meupe, ambayo husafirisha maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavosaidia ukuaji wa mboga hizo.

Wakulima wawili wakiwa katika zoezi la upandaji wa mboga za majani, katika mabomba marefu ambayo uhifadhi maji yanayotumika katika ukuaji wa mboga hizo bila kuhitaji udongo.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani inayostawi kutoka katika matundu madogo ya bomba refu, linalopitisha maji yenye dawa na virutubisho vinavyosaidia ukuwaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa mboga za majani inayostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu, ambapo ndani yake kunakua na maji yenye dawa na virutubisho, vinavyosaidia ukuaji wa mboga hizo.

Mimea ikiwa imechipua kutoka katika matundu ya bomba kubwa na refu jeupe, lililosimama, ambalo husafirisha maji yenye virutubisho muhimu pamoja na dawa inayosaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Mfumo wa kisasa wa ulimaji wa mboga za majani ambao hautumii udongo bali hutumia maji yanayopita katika mabomba yenye virutubisho pamoja na dawa muhimu, zinazosaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa kisasa wa mazao mbalimbali yanayostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu, ambapo ndani yake hupishwa maji yenye dawa pamoja na virutubisho Vinavyo saidia ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa mboga za majani za rangi ya kijani pamoja na rangi ya zambarau, zikiwa zimestawi vizuri kutoka katika matundu madogo ya bomba refu, ambalo hutumika kupitisha maji yenye virutubisho pamoja na dawa zinazosaidia ukuaji wa mimea hiyo.

Mboga za majani zilizo stawi vizuri kutoka katika mashimo ya mfuniko, ambapo ndani yake kuna maji yaliyochanganyiwa na dawa pamoja na virutubisho vinavyo saidia ukuwaji wa mboga hizo.

Mfumo wa kisasa wa uoteshaji wa mazao uitwao haidroponi, ambao hutumia maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavohitajika katika ukuaji wa mimea. Na usiotumia udongo au ardhi.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani usiotumia udongo bali uota kutoka katika mabomba marefu ambayo ndani yake kusafirisha maji yenye virutubisho pamoja na dawa zinazosaidia ukuwaji wa mimea hiyo.

Mboga za majani zilizostawi kutoka katika matundu ya ndoo nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia ukuaji wa mimea hiyo, pasipo kutumika udongo.

Ulimaji wa mboga za majani na mazao mengineyo, ambayo hustawi kutoka katika mapipa yaliyokatwa vizuri na kusambaziwa maji yenye dawa na virutubisho, vinavyohitajika katika ukuaji wa mimea hiyo.

Zao la nyanya za rangi nyekundu ambazo zimeiva vizuri, zikiwa katika makreti ya kijani juu ya mashine au mitambo ya chuma, tayari kwa usindikwaji au utengenezwaji wa bidhaa zingine zitokanazo na nyanya.

Nyanya za rangi nyekundu kumaanisha zimeiva, na rangi ya kijani kumaanisha hazijaiva, zikiwa zinaning'inia katika makundi kutoka katika miche ambayo minyanya hizo zimemea.

Wafugaji wa ng’ombe wa kisasa wenye mabakabaka ya rangi nyeupe pamoja na nyeusi, wakiwa ndani ya zizi lililozungushiwa uzio wa chuma, wakipata vyakula kutoka katika sehemu maalumu zilizotengenezwa kwa ajili ya malisho, wakisubiri kupelekwa viwandani au machinjioni, ili kutupa bidhaa mbalimbali kama vile maziwa au nyama.

Ulimaji wa mazao katika sehemu maalumu iliyotengwa na kuwekwa uzio wa nguzo refu, pamoja na vitambaa vyeupe vinavyotumika kulinda au kuzuia wanyama ili wasiweze kuharibu mazao hayo.

Ulimaji wa kisasa wa mazao yaliyostawi katika mistari iliyonyooka, ndani ya eneo kubwa lililozungushiwa uzio wa kitambaa cheupe ambacho hudhibiti mwanga wa jua au joto pamoja na kuzuia wadudu wasiharibu mazao hayo.

Mazao ya mboga ya kijani, yakiwa yamestawi vizuri katika shamba kubwa, na kupangiliwa katika mistari iliyonyooka, ikiwa na nafasi sawa iliyoachwa katika kila mstari.

Mkulima akiwa katikati ya shamba lenye miti mingi ya kahawa, akichuma matunda ya kahawa ya rangi nyekundu pamoja na kijani, ili kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kutengenezewa, kuwa bidhaa ambayo inaweza kutumika na watu.

Ulimaji wa kisasa wenye mimea iliyostawi vizuri katika mistari iliyonyooka na kuzaa matunda ikiwa ndani ya uzio mkubwa uliotengenezwa kwa chuma pamoja na vitambaa vyeupe ili kudhibiti wadudu au mwanga wa jua unaoingia. Mimea hiyo ikiwa teyari kwa kupelekwa viwandani.

Kuku wa kisasa wanaofugwa wakiwa ndani ya banda kubwa lenye uwazi wakutosha, wakijitafutia chakula katika vyombo maalumu vilivyoning'inizwa vikiwa na chakula pamoja na maji.

Ukulima wa kisasa unaofanyika katika safu za milima na mabonde, huku kukiwa na njia ndogo iliyo achwa na vumbi katikati kwaajili ya watembea kwa miguu.

Mashine za kisasa zinazotumika kuchakata mazao mbalimbali, kama vile nyanya kwa kuzibadilisha na kuwa tomato kwa ajili ya kulia chipsi au kuzihifadhi katika makopo au katika pakti ndogo.

Wanyama wakufugwa aina ya ng'ombe wenye mabakamabaka ya rangi nyeupe pamoja na nyeusi wakiwa ndani ya zizi lenye uzio wa chuma, wakipata chakula na kusubiri kupelekwa kwenye viwanda ili kuzalisha nyama zinazouzwa kwenye makopo au maziwa.

Mkulima akiwa anafanya ulimaji wa kisasa wa nyanya pamoja na mboga za majani, akitumia mabomba ya maji yanayo dondosha matone katika ardhi, ikiwa ndani ya chumba kikubwa kilicho na uzio unaotengenezwa kwa kutumia plastiki nyeupe kudhibiti joto linaloingia sehemu hio.

Nyanya za rangi nyekundu zilizoiva vizuri, zikipangiliwa katika mstari ulionyooka, juu ya mashine ya chuma inayofanya uchakataji wa nyanya hizo, na kuhifadhi kwenye makopo kwa ajili ya uuzaji wa masokoni.

Mkulima akiwa amepiga magoti katika vitunguu vilivyosambazwa chini, akichagua vizuri kuviweka upande mmoja na vibaya kuviweka upande mwingine tayari kwa kupelekwa viwandani kwa ajili ya uchakataji wa matumizi mengineyo.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba kubwa lenye miche ya kahawa. Wakichuma zao hilo na kuhifadhi katika vikapu vikubwa walivyovibeba mgongoni, ili kupelekwa viwandani na kuchakatwa kwa ajili ya matumizi.

Ng'ombe wenye mabakabaka wenye rangi nyeupe na nyeusi wakiwa katika sehemu kubwa yenye uzio wa chuma, wakipata chakula kutoka katika sehemu maalumu iliyotengenezwa kwa ajili ya malisho .

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika mashambani au kwenye bustani, unaotumia mipira mirefu ambayo hutobolewa na kudondosha maji kwa njia ya matone katika miche ya mimea au katika ardhi, ili kuleta unyevuunyevu.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba, wenye kutumia mabomba marefu ya maji yaliyo na vitobo vidogo ambavyo hurusha maji katika njia ya matone.

Kijana wa kiume akiwa shambani, akifunga mabomba ya maji, ambayo hutumika katika umwagiliaji, yenye matundu madogomadogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone katika udongo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyolimwa kwa matuta, yakiacha mifereji midogo baina ya matuta, ambapo maji hutumia kufuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba au bustani zenye mimea ya aina mbalimbali, unaotumia mabomba ya maji ambayo hupangwa katika mistari na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kufanya ardhi kuwa na unyevunyevu mda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, uotumia mipira au mabomba marefu yaliyotobolewa na kurusha maji kwa nguvu kubwa kwa njia ya matone, ili kuleta unyevunyevu katika ardhi.

Kijana wa kiume, akiwa katika shughuli ya umwagiliaji wa miti midogo, akitumia mpira unaotoa maji na kulengesha katika mimea hiyo ili iweze kupata maji.

Mazingira mazuri yenye miti mirefu, mashamba yenye mazao pamoja na vichaka vidogo, pembezoni mwa barabara refu ya vumbi. Angani kukiwa na wingu jeupe lililotanda.

Mazingira mazuri ya mbuga za wanyama yenye vichaka, miti mirefu pamoja na nyasi fupi za kijani. Kukiwa na wanyama wa aina mbalimbali kama vile twiga pamoja na pundamilia mwenye mistari ya rangi nyeupe na nyeusi.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama yenye vichaka vya kijani, akionekana simba amelala kwenye nyasi kavu pamoja na majengo marefu ya makazi ya watu yakiwa kwa mbali.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye mto mrefu unaotiririsha maji, ukiwa na wanyama kama vile mamba, na viboko. Pembezoni kukiwa na vichaka vilivyositawi vya rangi ya kijani.

Mazingira mazuri yenye vilima pamoja na mabonde, vichaka vya rangi ya kijani na mwanga hafifu wa jua, kumaanisha ni nyakati za jioni jua linaenda kuzama upande wa magharibi.

Mazingira ya msituni kutokana na kutokuwa na makazi ya watu, kukiwa na barabara ndefu ya vumbi, vichaka vilivyostawi pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani. Kwa mbali kukionekana na mlima mrefu.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye mto mkubwa wa maji, yanayotiririka kutoka sehemu za juu kwenda sehemu za chini, pembezoni kukiwa na vichaka vilivyo na miti mfupi pamoja na safu za milima zinazoonekana kwa mbali.

Mazingira mazuri na ya kuvutia, yenye vilima virefu pamoja na mabonde, ikiwa na vichaka pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, angani kukiwa na wingu lililotanda la rangi nyeupe.

Mazingira mazuri ya mbuga za wanyama, yenye uoto wa asili ukiwa na miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, wakiwepo wanyama kama vile punda milia wenye mistari ya rangi nyeupe pamoja na nyeusi, wakiwa wanakula majani.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye miti mirefu pamoja na vichaka vidogo na nyasi fupi za rangi ya kijani, kukiwa na mawingu ya rangi nyeupe yaliyotanda angani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye milima na mabonde, vichaka vya rangi ya kijani pamoja na nyasi fupi, ukionekana mawingu meupe yaliyotanda vizuri angani.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye nyasi refu zilizostawi vizuri za rangi ya kijani, ambapo ni mazingira mazuri kwa ajili ya makazi ya nyoka, pia kukiwa na miti mirefu.

Mazingira ya msituni, kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vikubwa vilivyofunga sana, nyasi fupi zilizokauka na wingu jeupe lililotanda angani.

Mazingira na ya kuvutia za mbuga za wanyama yenye vichaka vichache na nyasi fupi, akionekana swala anaekimbia na kuruka ili kuvuka upande wa pili wa barabara ndefu na nyakati ni za jioni jua linaekea kuzama upande wa magharibi.

Mazingira mazuri ya misituni kukiwa na vilima virefu pamoja na mabonde, vichaka vikubwa vya rangi ya kijani na wingu jeupe likiwa limetanda angani.

Mazingira mazuri yenye mto wenye maji yaliyo tulia, kukiwa na kuta refu, zilizo tengenezwa kwa kutumia simenti inayo tumika kudhibiti kiasi cha maji yanayo mwagika au yanayo tiririka upande wa pili.

Mazingira mazuri na yanayovutia yenye vilima pamoja na mabonde, kukiwa na vichaka vya rangi ya kijani pamoja na nyasi ndefu zilizostawi vizuri.

Mazingira ya vijijini au jangwani kukiwa na vichaka vifupi, vilivyokauka pamoja na barabara ndefu ya vumbi na udongo mkavu, kuashiria sehemu hiyo kuna ukosefu wa maji.

Mazingira mazuri ya porini, akionekana twiga mwenye shingo na miguu mirefu pamoja na, miti na vichaka vifupi. Kwa mbali kukiwa na magorofa, pamoja na majengo ya makazi ya watu.

Mazingira mazuri ya vijijini kutokana na uchache wa makazi ya watu, kukiwa na vichaka vikubwa, pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani. Kwa mbali kukionekana safu za milima.

Mazingira mazuri yenye mto mkubwa uliona maji mengi pembezoni kukiwa na vichaka vilivyostawi vizuri, kutokana na upatikanaji wa maji hayo, pia kukiwa na mitumbwi iliyopo pembezoni inayotumika katika uvuvi.

Mandhari mazuri ya mbuga za wanyama zenye miti mirefu iliyostawi vizuri, vichaka vidogo vidogo pamoja na nyasi fupi. Kwa mbali kukiwa na safu za milima pamoja na mabonde.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yenye vilima pamoja na mabondekukiwa pia na miti mirefu pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani. Kwa mbali kukuonekana mawingu yenye rangi nyeupe.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama, wakionekana tembo wakiwa wanakula nyasi kavu, pamoja na miti mirefu, kwa mbali kukiwa na mlima wenye barafu kileleni.

Mazingira mazuri yenye vivutio mbalimbali, kama vile ndege walioko ndani ya mto mkubwa wenye maji mengi, pamoja na pundamilia wenye mistari ya rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa wanakula majani pembezoni mwa mto huo.

Ufugaji wa mbuzi waliopo ndani ya zizi, au sehemu yenye uzio wa mbao, wakitoa vichwa na kula chakula katika sehemu maalumu, iliyotengenezwa kwa ajili ya malisho.

Wanyama wakufugwa, ambaye ni mbuzi, wakiwa pembezoni ya barabara ya vumbi, wakijitafutia chakula katika misitu au miti mirefu iliyoota, pamoja na nyasi fupi.

Ufugaji wa vifaranga vya kuku unaofanyika katika sehemu kubwa yenye uwazi na mwanga wa kutosha, kukiwa na vifaa maalumu vilivowekwa kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Mfugaji wa kuku akiwa yupo ndani ya banda kubwa, likiwa na kundi la kuku wengi akiwa anawalisha au anawapa chakula, kwa kuwekea katika vyombo maalumu vilivyo tengwa kwajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Ufugaji wa kuku wengi unaofanyika ndani ya banda dogo lenye uzio wa bati, kuku hao wakiwa wanajitafutia chakula pamoja na kupata maji katika vyombo maalumu, vilivyoning'inizwa kwa ajili ya malisho.

Ufugaji wa bata wa rangi nyeupe na nyeusi wakiwa wanajitafutia chakula ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia wavu pembeni kukiwa na kisima chenye maji masafi wanachotumia kuogelea pamoja na kunywa.

Mbegu za mazao zikiwa zimestawi katika miche midogo ya mimea, ambayo imepandwa katika mstari ulionyooka; kukiwa na mabomba yanayosaidia katika umwagiliaji wa maji katika ardhi.

Kundi la watu wa rika tofauti, wakiwa wapo katika mazingira ya shamba wakipukuchua mbegu za mahindi, na kuzihifadhi katika magunia meupe marefu, na wengine wakiwa wanabeba magunzi kwa ajili ya matumizi mengineyo.

Mbegu zilizohifadhiwa katika pakiti ya plastiki ili isiweze kuharibika, ikiwa na jina, picha pamoja na uzito wa mbegu hizo.

Mbegu za mazao zikiwa zimestawi katika miche midogo, na kuhifadhiwa katika makreti ya rangi nyeusi na kutengwa katika makundi ya mbegu za aina moja zikiwa tayari kwa kwenda kupandwa mashambani.

Mbegu za mazao, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika mifuko ya makaratasi na kupangiliwa juu ya meza, kukiwa na taarifa muhimu, kama vile; jina, kundi pamoja na ujazo wa mbegu hizo.

Mbegu za mazao yaliyostawi katika miche midogo, ikiwa shambani imepangiliwa katika mistari iliyoyooka, kukiwa na mabomba marefu ambayo yana matobo ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone.

Mazao mbalimbali yakiwa yamepangiliwa katika magunia marefu kwa ajili ya kuuzwa kama vile: maharage, mtama, mahindi, ulezi, mpunga na kadhalika.

Mbegu za mazao zilizo chipua katika miche midogo ya rangi ya kijani, katika udongo wenye unyevunyevu pamoja na rutuba na kuhifadhiwa katika chombo kidogo cha rangi nyeusi, zikiwa tayari kwa kwenda kupandwa mashambani.

Mama akitoa huduma ya uuzaji wa mbegu za mazao yaliyohifadhiwa vizuri katika makopo ya plastiki, pamoja na mifuko na kupangiliwa katika rafu zilizopo ukutani.

Uandaaji wa mbegu za mazao ya shambani, zikiwa zimestawi katika miche midogo, iliyohifadhiwa katika vipande vidogo vya udongo na kuwekwa katika makreti na kupangiliwa katika mfumo wa zao ya aina moja.

Mbegu za mazao ya shambani, ikiwa imemea katika miche midogo, iliyopangiliwa katika vikopo vidogo vya plastiki vyenye rangi nyeusi, tayari kwa ajili ya kupandwa mashambani.

Mbegu za maua zilizohifadhiwa vizuri katika pakiti za karatasi na kupangiliwa katika rafu za chuma, ikiwa inaonyesha jina la mbegu hizo pamoja na picha ya maua pindi itakapokuwa.

Mbegu za mazao ya mbogamboga na bidhaa zingine zikiwa zimepangiliwa katika safu mbili na kuhifadhiwa ndani ya paketi za plastiki, zenye majina pamoja na picha ya mazao hayo.

Mbegu za mboga za majani zilizohifadhiwa vizuri katika mifuko ya plastiki ili zisiharibike, na kupangiliwa katika rafu za chuma, ikiwa na kibandiko ambacho kinaonyesha bei ya mazao hayo.

Mbegu za matunda aina ya tikitikimaji zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti ya plastiki ili zisiweze kuharibika. Nje kukiwa na jina, picha pamoja na uzito wa mbegu hizo.

Mbegu za mazao ya shambani zikiwa zimehifadhiwa katika makopo ya chuma yaliyofungwa vizuri ili zisiweze kuharibika, nje kukiwa na jina pamoja na picha ya mmea hiyo pindi itakapokua.

Duka dogo linalotoa huduma ya uuzaji wa mbegu za aina mbalimbali za mazao, zilizohifadhiwa katika vifurushi vidogo vya magunia, vikiwa pamoja na kadi zinazoonyesha jina la mbegu hiyo, pamoja na bei inayouzwa.

Mbegu za mazao zikiwa zimemea katika miche midogo, ambayo imehifadhiwa katika vikopo vya plastiki vilivyo na udongo wenye unyevuunyevu, pamoja na samadi au mbolea.

Kundi la watu wakiwa katika shughuli ya kujaza mbegu za mazao, katika magunia ya rangi meupe na kuipangilia katika mistari iliyonyooka, ikiwa tayari kwa kwenda kupandwa mashambani.

Mbegu za mazao zikiwa zimeoteshwa na kuota katika miche midogo iliyohifadhiwa katika kreti nyeusi zenye udongo wenye rutuba au mbolea.

Mbegu za mboga za majani ambayo ni kabichi, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakti iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki na kufungwa vizuri ili zisiweze kuharibika au kuingiwa na majimaji au unyevunyevu.

Mbegu za mboga za majani ambao ni spinach zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakti liliotengenezwa kwa kutumia plastiki, nje kukiwa na maandishi ya jina la zao hilo pamoja na picha ya mmea huo pindi utakapokua.

Mbegu za mazao zilizostawi katika miche midogo na kuhifadhiwa katika kreti nyeusi, na kuweka katika kundi la mazao ya aina moja ndani ya eneo kubwa lenye uwazi wa kutosha.

Mbegu za mazao zilizochipua miche midogo, zikiwa zipo katika shamba, lenye udongo wenye unyevuunyevu, unaosaida ukuaji wa mazao hayo.

Mbegu za mimea, zikiwa zimestawi katika miche midogo ya rangi ya kijani, kukiwa na mipira ya maji mirefu iliyotobolewa mashimo madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone, na kufanya udongo kuwa na unyevunyevu, unaosaidia ukuaji wa mbegu hizo.

Mbegu za mazao ya shambani zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo na kupangiliwa katika safu mbili, kukiwa na kikadi kinachoonyesha jina, pamoja na bei ya mbegu hizo.

Waandaaji wa mbegu za mazao zilizostawi katika miche midogo ndani ya kibakuli chenye udongo wenye rutuba, na kupangiliwa katika makreti meusi, kwa ajli ya kupelekwa mashambani na kupandwa.

Kundi la mbwa wa rangi za aina mbalimbali, wakiwa wamekaa katika uwanja wenye nyasi fupi wakitoa ulimi mrefu nje, wakidondosha mate akiwa na meno ya ncha kali kwaajili ya kung'ata vitu vigumu.

Mbwa akiwa ndani ya banda dogo lilotengenezwa kwa kutumia mbao, lenye mlango mdogo pasipo na dirisha. Juu kukiwa kumetengenezwa kwa kutumia mabati pamoja na vyombo vya chakula, vikiwa vimehifadhiwa kwa juu.

Madaktari mawili wa mifugo "wa kike pamoja na wa kiume", wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mbwa aliyesimama juu ya meza ndogo. Wa kike akiwa anamchoma sindano ya sikio na wa kiume akiwa ameshikilia daftari na kalamu, akiandika kile anachokiona.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia mbao chenye mlango wa chuma pamoja na wavu, ndani kukikwa na mbwa wawili wa rangi za aina tofautitofauti wakiwa wamelala, pembezoni kukiwa na sufuria au chombo kwaajili ya kuhifadhia chakula.

Gari maalumu ambalo lina vibanda vidogo, vilivotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavu, linalotumika katika uhifadhi na usafirishaji, wa wanyama wakufugwa ambao ni mbwa.

Nembo iliyotengenezwa kwa rangi tofautitofauti ikiwa inaonesha picha mnyama mbwa, paka na ndege wakiwa katika mduara na jina la nembo hiyo ikiwa inaitwa " pet care ".

Madaktari wawili wa wanyama, wa kike na wa kiume, wakiwa wanamuosha mbwa mdogo mwenye manyoya ya rangi nyeupe, tayari kwa kumfanyia matibabu.

Kundi la mbwa wenye rangi tofauti wakiwa wamekaa katika uwanja mkubwa wenye nyasi fupi za kijani, vinywa vikiwa wazi pamoja na ulimi ukidondosha mate, pia ukionekana na meno yenye cha kali.

Vijana wawili wakiwa wamesimama pamoja na mbwa mwenye rangi ya kahawia, katika barabara iliyotengenezwa na simenti. Pembeni kukiwa na vyombo au sufuria kwa ajili ya malisho.

Mbwa wawili wakiwa wamelala ndani ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao na juu kukiwa kumetengenezwa kwa bati, kibanda hicho hakina malngo.

Mnyama wa msituni ambaye ni nyani, mwenye manyoya ya rangi ya bluu na mkia mrefu, akiwa amesimama juu ya mwamba mkubwa akiangaza huku na kule kutafuta chakula.

Wanyama wa porini aina ya nyati, wakiwa katika mto wenye maji machafu yaliyotulia. Pembezoni kukiwa na mimea iliyoota, pamoja na barabara refu ya vumbi.

Ndege wa msituni anayekula mizoga akiwa ametua juu ya tawi lililokauka, mwenye manyoya ya rangi nyeusi pamoja na nyeupe, akiwa na mdomo uliochongoka kwa mbele pamoja na vidole vya miguuni vitatu vyenye kucha refu.

Mnyama wa porini aitwae tembo mwenye mkongo mrefu unaotumia kulia chakula pamoja na kunywea maji, mwenye masikio mapana, uzito mkubwa akiwa yupo katika mazingira ya msituni yenye miti mirefu na vichaka.

Watalii wakiwa wanapiga picha na wengine wakiwalisha twiga chakula, ambao wako ndani ya uzio wa chuma, wakitumika kama kivutio.

Mnyama wa porini ambaye ni nyani ametokana na binadamu mwenye manyoya mengi, macho, masikio, mdomo uliokuja kwa mbele akiwa yupo shambani.

Vijana wa kiume waliovaa sare za makoti marefu ya rangi ya kijani, pamoja na mabuti mguuni, wakiwa wanawanywesha tembo maziwa kupitia chupa refu.